Hawa ni wanariadha. Wanariadha hawa ni wakimbiaji wa misafa mirefu mirefu, mmoja ni mwanaume na mwingine ni wanawake. Mmoja anaitwa Koech, hawa huwa wanakimbia misafa mirefu kwa hii dunia yote, wanapelekwa kwa nchini nyingine kama vile huyu anaitwa Nancy Chelagat na Koech.

Ni mlango wa shule, mlango hii rangi yake ni rangi nyekundu. Pia kwa hii mlango ni gredi ya moja C. Vile inaonekana hapa ni shuleni, watoto hukuja hapa kusomeshwa na kupata adabu.

Hii ni meza, meza hii juu yake kuna vitu mingi kama vile kuna vitabu, kuna vile daftari na tarakilishi mbili. Tarakilishi haya ni rangi yake ni rangi nyeusi, kuna mwalimu ambaye alikuwa anatumia kama vile na alikuwa anasahihisha hizi vitabu ama kazi ambayo wanafunzi walifanya na anasahihisha akiwatumia na hiyo tarakilishi yake.

Hapa ni mlango ambayo kuna kitu imeandikwa kuonyesha kuwa hakuna mwanafunzi ambaye ambaye anaeza toka hapo mlangoni .Inaonyesha kuwa kuna wanafunzi ambaye wameidhinishwa wasitioke kutumia hiyo mlango lakini hapa ni shuleni pia ikona sherria zake.

Hawa ni watu walemavu ambao ni wa Kenya. Wamevaa nguo inayofanana na wamekaa kwa maviti vitambaa wanaendeshwa nayo kwa sababu hawezi tembea. Ni vizuri kuwafanyi haki zao hawa watu kwa sababu hao ni watu wenye shida.

Haya ni majengo, majengo yaani shule, kama vile ni madarasa. Kuonyesha darasa hiyo iko na mchoro ya twiga na pia kuna michoro mingi kama vile michoro ya ndovu, na michoro ya mnyama simba na kadhalika. Kuonyesha wanafunzi hapa wanasomeshwa wanyama na pia vitu mingi sana.

Kuna mjengo hapa, mjengo hii ni nyumba ambayo bati yake ni rangi ya nyekundu. Pia kunakaa ni kama ni shuleni hii, kuna darasa mbili hapa. Shuleni ni mahali mzuri watoto hupelekwa ili wasomeshwe, wasome wajue kuandika na kusoma.

Hii ni kitabu cha mwanafunzi wa darasa la pili au grade ya pili ni Kiswahili, kitabu hii inapatikana huku shuleni, watoto kwa hii kitabu kuna picha ya farasi wawili ambao inaendeshwa na watu wawili, vijana wawili.

Hii ni darasa, darasa hili lina maandiko kwa mlango yake kwa vile inasema Karibuni lakini kila neno likafanua lenye inasema kama vile ya kwanza W inasema, wakati unaingia hii nyumba, kusoma ni kucheza.

Hapa ni mahali pa mazoezi ama jimu kwa vile kuna watu aina tofauti, wengine ambao wamevaa nguo ya rangi nyekundu na wengine wao wamekaa kwa kiti cha ulemavu. Kwa vile inaonekana hawa watu ni walemavu, pia wanataka kucheza mpira, waanze kucheza michezo ya mangumi.

Hapa ni shuleni ni siku ya mchezo watoto wako uwanjani, wengine wamekaa kwa viti wakiangalia mahali na wanawake wasichana wawili wanaendea kwa upande huo mmoja akiwa amevaa miwani.

Hii ni majengo. Majengo haya ni majengo ya shuleni. Ni ghorofa tatu, na hapa pia ni mahali safi. Kuna nyasi ambayo imekatwa vizuri. Hapa wanafuzi huwa huletwa hili wafundishwe kusoma na kuandika na mengine mengi sana.

Hapa kuna aina tofauti tofauti za tarakilishi, pia hakuna mtu ndani lakini kuna viti. Inaonyesha kuwa inatumika. Hapa ni mahali ya shule, shuleni wanafunzi hutumia tarakilishi au computer kufanya mazoezi na zingine zozote.

Hapa ni watu wawili ambao wanacheza mipira ya miguu ambao watu hawa ni walemavu. Mmoja wa hawa watu amevaa fulana ya rangi ya nyekundu na pia kuna wakubwa uwanjani, wanakaa wanashangilia hakuna mtu hapo wanamshangilia ni wao peke yao.

Huu ni mjengo. Mjengo huu unakaa kama ni shuleni. Nyasi imemea vizuri imekatwa vizuri mahali ni safi inaonekana hii ni shule, shule aina ya shule kubwa ya serikali.

Hapa ni shuleni. Shuleni hapa kuna bodi imewekwa kwa ukuta inasema hii ni shule yetu, sisi tunaenda njia ya sheria, tunaenda kama team moja, tunaheshimiana. Na vile vile inasema pia sisi ni familia moje.

Hawa ni wakimbiaji wawili. Hawa wakimbiaji wametoka humu nchini Kenya. Wakimbiaji hawa huwa wanakimbiaga misafa mirefu mirefu kama vile kilomita ishirini, kilomita arubaini na kadhalika.

Hii ni mtihani, mtihani kuna mwanafunzi amefanya, amepata mbili tu lakini ni lugha si lugha ya kiswahili au la kingereza lakini ni dini ya wa kristo mtihani ni yao. Pia kuna dini ya kisilamu na dini zingine kama vile dini za kihindi wanasomesha wanafunzi kwa shuleni.

Hii ni kitabu, kitabu cha mwanafunzi wa darasa la pili. Pia hii ni kitabu cha kiengereza. Inaonyesha kuwa wanafunzi wakisoma vitu wakienda shuleni wanapewa zile vitabu kusoma. Elimu ni mzuri sana inamtoa mtu kutoka gizani.

Hii ni tarakilishi ya rangi ya nyeusi iko hapa, natumika, lakini hakuna mtu hapa anatumia. Kwa vile hapa ta, tarakilishi inawasaidia wanafunzi kusoma, kuandika, na kufanya mazoezi ya kila siku ya maisha yao hapo shuleni, na ni ki, mzuri sana.

Hapa kuna mtu ambaye amekaa kwa kiti ya walemavu amevaa vitu ya ngumi anapiga ngumi. Kuna hapa mwalimu yake anamfundisha mchezo wa ngumi. Hio ni mchezo ambayo watu huucheza. Ni vizuri kila mtu acheze ata walemavu wakona haki ya kucheza.

Huyu ni mwanariadha ambaye ni mlemavu, anatumia gari yake kuendesha, akitumia mkono yake kuendesha, anafanya aki, akikimbia. Wanaria wanariadha wengine ni walemavu, na pia wako na haki ya kukimbia, na pia wako na haki ya kukimbia.

Hii ni kitabu cha mwanafuzi. Mwanafuzi huyu anasomeshwa hesabati, kwa hapa mwanafuzi amepata yote, hesabu anaijua vizuri. Ni vizuri kupeleka watoto shuleni kwa vile watajua kuandika na wanafundishwa adabu aina tofauti na vile kuongea na wakubwa wao.

Huyu ni mwanariadha, mwanariadha wa kuruka, kuruka misafa mirefu. Yeye hua anaitwa Samson Ojuka. Yeye ni mkenya mwananchi, hua anaenda huko nchini ingine kufanya kazi ya kuruka.

Hii ni kitabu, kitabu hizi ni vitabu za shuleni, imeekwa kwa ukuta .Hii kitabu inasomesha kuwa ,maji ni maisha kwa sababu kuwa kuna maandiko mengine inasema maji mahali inatoka vile inatumika na vile tunaweza eka mahali safi maji.

Hapa ni darasani. Hii darasa hakuna mwanafunzi. Viti vimepigwa laini vizuri. hakuna mwalimu ni kama watoto walikuwa wanafanya mtihani. Shuleni ni mahali ambao mtu hufunzwa adabu na mingine mingi, sheria na vile ambayo kuongea na wakubwa wao.

Kuna watu wawili, wakimbiaji wawili, hawa mmoja ni mwanaume na mmoja ni mwanamke kwa jina Koech. Huyu mwanamke anakaa haoni, yeye haoni, amefunga vitu kwa macho yake.

Wanariadha wawili wako hapa mwanariadha mmoja ambaye amefunga macho labda haoni anaitwa kimani mwenye ni mkenya. Mwanariadha ambao hata kama ako na shida ni vizuri apewe nafasi kama vile huyu mwanariadha haoni lakini anakimbia.

Hapa ni shuleni jengo hii shuleni ni mahali ambao watoto hupelekwa wadogo hili wajue kusoma na kuandika na kuwa. Pia shuleni wanafudisha watoto vitu mingi kama vile adabu na vile kuongea na watu wakubwa na vile kwa kuishi na watu.

Hii ni kitabu cha mwanafunzi kingereza ambayo imeandikwa kwa kingereza ni kitabu cha mwanafunzi wa darasa la pili ama gredi ya pili hii kitabu inaonyesha picha mingi sana kama vile picha ya chakula ,picha ya maji na pia kuna manyumba .

Wanariadha wawili, mmoja akiwa ni mwanafunzi wa mwingine, wanakimbia ni wa, hawa wanariadha mmoja anaitwa Samuel Mushai na mwingine ni Jean Kipchumba, inaonyesha kua mwanariadha huyu anahitaji msomesaji wake, mwalimu yake.

Huu ni kitabu cha wanafunzi amayo amefunguliwa. Ni ukurasa wa themanini na tisa themanini na saba. Kwa hii kitabu ni kitabu ya masomo ya kiingereza. Wanafunzi huwa wanapatiwa hii kitabu wasome wakienda nyumbani.

Mama ambaye ni mlemavu akiwa anaendesha, anajiendelesha kutumia kiti yake, ni kiti ya walemavu, pia ako na fimbo kwa mkono. Amevaa miwani anataka maoni. Kuna hapo karibu naye watoto wawili ambaye wamesimama wakiwaangalia, na nyuma yake kuna mtu anajificha.

Mama mmoja ambaye amekaa kwa kiti ya walemavu amebeba bendera ya jamuhuri ya kenya juu. Nyuma yake ni mwendeshaji wake ambaye ni kijana. nyuma yake kuna laini ya walemavu kama wao. Hawa wote wamevaa nguo ya aina moja na ni nguo rangi ya nyekundu.

Hapa ni shuleni, kuna chuma, hii chuma ni chuma ambao bendera upeperushwa, bendera ukalia juu yake. Hapo nyuma yake kuna tangi ya maji. Kuna vile hapa inaonyesha wakati wanafuzi asubuhi wakati wanafanya baridi wanakaa huko.

Hapa ni shuleni, hii mlango ni mlango ya chumba Cha lab kama vile ni biolojia na Ile vingine, hapa ndani watu hufanya vitu kama vile kujua vitu aina tofauti.

Hapa ni watu wawili ambao wanaendesha baiskeli. Watu hao ni wa wananchi wa hii Jamhuri ya Kenya wanaendesha baiskeli moja. Baiskeli moja inaendeshwa na watu wawili. Hii baiskeli ni baiskeli za mchezo ambao hawako msituni hao watu.

Hapa ni darasani, hii ni mbao, ubao hii ni rangi ya nyeupe, kwa hii ubao imeandikwa neno kama vile ta kuonyesha kina Canada, kiti, hizo, na zingine mingi.

Hapa ni shuleni ni mahali watoto wa chekechea ama watoto wadogo wanafunzi huchezea hapa wakati wa kukula chakula au wakati wa mchezo. Wanafunzi ni vizuri sana kuwachezesha wakiwa shuleni.

Kuna mtu ambaye anatembea kwa gari ya mlemavu ako na vitabu hapa. Huyu mtu hawezi tembea, amevaa shati na amevaa suruali. Pia ako na saa amevaa kwa mkononi. Ako na vitabu anataka kusoma. Inaonyesha kuwa hao wenye watu wenye hata hawezi simama, wako na ulemavu, lazima pia wapelekwe masomoni.

Huyu ni mwanariadha. Mwanariadha wa kuruka mita mrefu. Pia huyu mwanariadha anaitwa Samson Ojuka na pia yeye ni mkenya na pia yeye huwa ni mtu wa mlemavu.

Hapa ni darasani, ni darasani kuna mtu ndani lakini inaonekana imepangwa vizuri, labda wanafunzi walikuwa mtihani wanafanya mtihani, sasa wameenda wakati wa chakula. Kuna kiti na mahali yake ya kuweka mkono au kitabu.

Hii ni ubao. Ubao hii ikona maandiko kama vile ni lugha kiingereza. Juu ya hio ubao kuna pia mapicha kuonyesha ni siku za ama mwezi ya mwaka kama vile Januari, Februari na kuendelea hivyo. Hapa ni wanafunzi huwa wanasomeshwa.

Hii ni mjengo, mjengo ambayo ni ghorofa tatu. Inaonyesha kuwa hapa ni shuleni kwa vile inaonyesha kuna nyasi zimekatwa vizuri. Mahali imeandikwa hapa ni wageni wanaweza pitia hapa na kuelekea ofisini.

Shuleni. Shuleni hii mchanga yote ni shuleni na ni madarasa, mbele ya madarasa kuna nyasi na miti ambayo imetokezea karibu na kila mti ingine. Hizi miti rangi yao ni rangi ya njano inaonyesha kuwa inapatiwa maji na hii shule ni nadhifu, shule nadhifu sana.

Kifutio, kifutio hii iko kwa kuta karibu na ubao. Kuna mtu amefuta ubao. Kifutio hutumika kufuta maubao za zingine ikiwa umeandika maandiko. Hapa ni shuleni, wanafunzi hufunzwa shuleni.

Huu ni darasa wa wanafunzi. Lakini hakuna mtoto yeyote ndani. Kuna ubao. Karibu na ubao kuna tarakilishi ambao wanafunzi hutumia wakati wa masomoni. Ni vizuri kupeleka watoto shuleni kwa wanapata faida mingi kama vile kusoma na kuandika.

Hapa kuna makiti na malocker inaonyesha kuwa hapa ni darasa na hii darasa imefagiliwa iko nadhifu. Hizi hakuna mtoto mmoja hapo ndani inaonyesha kuwa ni wakati wa kukula chakula ama wakati wakuenda nyumbani imefika.

Huu ni tarakilishi pia kompyuta . Watu hutumia hiki tarakilishi kwwa vitu vyovyote kama vile hapa tarakilishi hii iko shuleni na pia inatumika watoto kusomesha pia watoto wanatumia tarakilishii kutafuta kazi yao.

Huyu ni msichana wa mazoezi msichana huyu au mama huyu anafanya mazoezi ya viungo anataka kubeba hiyo chuma. Pia hapa ni mzuri kwa afya ya mtu kama vile inamsaidia mtu asikuwe amebeba mafuta mingi kwa mwilini.

Hii ni kitabu cha mwanafunzi la darasa la nne au wa grade wa nne. Kwa hii kitabu kuna michoro inaonyesha kuna watoto watatu ambao mmoja anaruka juu na pia wengine wako na kamba mkononi ni lugha ya kifaransa.

Hapa kuna mlango wa rangi nyekundu, ni mlango umeandikwa kwa mwalimu Agnes kujia darasa, pia kuna inaonyesha kuwa ni gredi ya moja cha.

Uwanja na pia kuna chuma mrefu kubwa, ni chuma ya bendera. Karibu na hizi pia kuna mjengo, ni mjengo ya nyumba na pia mjengo hii rangi ya bati ni nyekundu. Hii mahali ni mahali ambayo ni shuleni.

Hapo kuna watu, watu ambao wamesimama wakiwa wamevaa jezi inakaa pamoja, nguo inayoinafanana. Kwa hawa watu kuna mtu mlemavu ambaye anakaa kwa kiti ya walemavu. Pia hao watu wameshika maandiko.

Hapa ni kompyuta ama tarakilishi. Kuna makalamu nyingi. Karibu na hiyo kalamu kuna tarakilishi ambaye ina maneno inayo sema ni ya kutumia kwa elimu peke yake. Hii tarakilishi ni tarakilishi ya rangi ya nyeusi